Ni mandhari ya sokoni au labda soko kwenye mtaa mdogo na inaonekana kuwa kuna vitu tofauti tofauti zinazouzwa kama vile manguo. Umati wa watu wanatembea kwenye soko hili linaonekana kuwa na shughuli tofauti tofauti. Labda wamekuja kununua huku wengine wanauza bidhaa zao.

Gari hili, ni jeupe. Ni gari mpya, linaonekana kuwa ndio limenunuliwa hivi karibuni ama bado halijanunuliwa limewekwa ili linunuliwa. Liko kwenye chumba cha maonyesho.

Hapa kunaonekana kuwa na watu tofautitofauti, wengi wao wamevaa nguo za rangi nyeu, kando yao kuna magari ya rangi tofautitofauti, nyeupe ,nyeusi, na nyekundu, labda wamekuja kwenye hafla fulani inayoeldelea hapa.

Kuna mayai mingi kwenye chumba hiki, mayai haya yamo kwenye kreti ya rangi tofauti tofauti ya manjano, ya nyekundu, ya kijani, ya samawati.

Hapa ni mazingira ya sokoni kwenye sekta ya kuuza samaki. Kuna samaki juu ya meza ya kijani kibichi ya kuuzia sokoni. Kuna samaki wengine katika vikapu vya plastiki na kuna sinia ya chuma. Baadhi wakiwa wamemwagiwa mchuuzi au mafuta. Kuna watu nyuma ya meza wakiashiria shughuli ya upishi au uuzaji wa samaki.

Hapa ni mandhari ya sokoni penye sekta ya kuuza vyakula tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye ndoo na kwenye kapu pia. Kuna viazi vitamu, kuna viazi, kuna hadi mboga.

Hili ni noti za pesa. Ni za elfu moja. Inaonekana kuwa kuna mtu anayeonekana anahesabu noti hizi pesa za Kenya.

Kuna gari jeusi, inaonekana kuwa ni jipya, limesimamishwa mbele ya chumba fulani ama labda ni ndani ya chumba fulani. Gari hili linaonekana kuwa ndio limenunuliwa hivi punde ama bado halijanunuliwa linauzwa hapa.

Ni maandali ya sokoni kwenye sekta ya kuuza viatu. Kuna viatu tofauti tofauti za rangi ya kila aina zimewekwa kwenye meza iliyo na ngunia juu yake.

Mandhari ya mtaa mdogo kuna duka, watu wawili wamefika wamesimama nje ya duka lenye mabango ya airtel money na M-Pesa dalili kuwa hilo linatoa huduma ya kifedha kama kutoa pesa kuweka na kuongeza moja aliyesimama amevaa mavazi ya rangi nyekundu huku mwingine amevaa mavazi ya rangi ya samawati na hudhurungi.

Ni sekta ya sokoni hapa ni pahali pa kuuza vyakula. Kuna viazi, kuna vitunguu na nyanya. Vimewekwa pahali tofauti tofauti.

Duka, laonekana ni duka kubwa la kuuza bidhaa mingi, kwenye sekta ya kununua, sharubati, yaani vitu vya, maziwa kuna mtu anayeonekana kuwa anaonyesha, mnunuzi, ambaye yuko nyuma yake, vitu vya kununua, ama anamwelezea vitu fulani.

Inaonekana kuwa shughuli za kibiashara yafanyika, watu wawili wakihusika na ...upakiaji wa magunia ya vitunguu kwenye lori kubwa, mmoja wao amesimama ndani ya lori iliyojaa vitunguu huku mwingine amesimama chini karibu na magunia yaliyojaa vitunguu akiangalia upande wa lori.

Ni mandhari ya sokoni kwenye sekta ya kuuza vyakula vya aina aina. Kuna mananasi, kuna mahindi, kuna malenge, kuna tikiti maji, kuna parachichi na vingine vinevyo ambavyo vimepangwa kwa hali mzuri.

Kuna magari mengi yaliyopangwa kwa njia nadhifu inayoonekana kwa umaridadi. Magari haya ni ya rangi tofauti. Kuna nyeupe, kuna nyeusi, kuna nyekundu. Inaonekana kuwa hapa ni mahali pa maonyesho ya magari. Watu huja kuona na kununua magari hapa.

Kuna magari mengi yaliyowekwa ama kupangwa kwenye mstari. Kuna gari ya nyeusi na nyeupe. Inaonekana kuwa hapa ni chumba cha maonyesha ya gari. Watu huja kununua ama kuona magari hapa kwa sababu kuna bango limeandikwa mercedes centre . Hapa ndio watu huja kuona aina ya gari ya mercedes .

Ni mandhari ya sokoni kwenye sekta ya kuuza viatu. Kuna meza iliyojaa viatu vya aina mbalimbali kutoka viatu vya michezo hadi buti na viatu vya kawaida. Viatu vimepangwa kwa utaratibu mzuri.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi ziko mingi. Noti hizi ni za shilling elfu moja za Kenya. Inaashiria, ina michoro na inaonyesha kuwa, ni shillingi elfu moja sababu inaonyesha kuwa.

Hizi ni noti za pesa, kuna noti ya shilingi elfu moja, shilingi elfu tano na kuna shilingi mia mbili, noti hizi ni za pesa ya Kenya.

Hili ni duka. Ni duka la maziwa. Hapa ndio maziwa huuzwa. Ni sababu imeandikwa hapo juu Kieni Dairy Products Meet up. Vitu vyote vya ambavyo vinatengenezwa na maziwa huuzwa kwenye duka ile.

Mazingira haya kuna miti na inaonekana kuwa mazingira yenye utulivu miti mingi yamo na miti hiyo ni refu. Kuna magari yaliyoko hapo na kuna watu walio kando ya gari hiyo labda kuna hafla inayoendelea hapo.

Hapa ni sokoni. Mandhari haya ni ya soko, sekta ya kuuza viatu. Viatu hivi ni za kiutamaduni unaojulikana kuwa unatengenezwa na jamii moja maarufu hapa Kenya. Viatu hivi vina umaridadi na watu wengi huvipenda.

Mahali hapa panakaa ni duka la maziwa. Kuna maandishi kwenye ukuta wa nyumba huu, Justina Milk , kumaanisha kuna duka la maziwa. Kuna watu watatu ndani ya duka hilo, na nje ya duka hilo kuna vibuyu ndoo, besheni na jiko mbele yake.

Kuna mtu. Mtu huyu anaonekana kuwa anauza bidhaa. Bidhaa hizi ni za kitamaduni. Hutengenezwa na jamii fulani maarufu Kenya. Bidhaa hizi hununuliwa na watu wengi na watu huzitumia kuleta umaridadi kwenye mavazi yao.

Kuna mtu aliyevaa suti. Suti yake ni rangi ya nyeusi uku amevaa shati nyeupe. Mtu huyu anaonekana kuwa anaongea na mtu aliye ndani ya gari hilo jeusi.

Hili ni gari, gari hili ni jipya linaonekana kuwa ni jipya ama labda ni safi. Gari hili lina rangi ya nyeupe. Liko barabarani, kando yake kuna mimea ama miti.

Hapa panaonekana ni pahali pa magari. Kuna magari tofauti tofauti. Kuna ya hudhurungi, nyeupe, nyekundu, nyeusi na mengine. Magari haya yanaonekana kuwa mpya na yanaonekana kuwa hali ya juu na yenye pesa mingi.

Hii ni noti. Noti hii ni ya shilingi elfu moja. Noti ina mchoro aliyekuwa rais wa kwaza wa Kenya na chini yake pia ina mchoro ya ndovu, inamaanisha Kenya kuna wanyama.

Kuna gari jeupe, linaloonekana kuwa safi. Liko barabarani. Kando ya barabara kuna mimea tofauti tofauti, zinazoonekana inayoonekana kuwa maridadi. Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna magari mengi ambayo yamepangwa kwa njia nzuri, magari haya ni ya rangi tofautitofauti kuna ya nyekundu, kuna nyeupe, nyeusi, manjano na kadhalika, labda hapa ni pahali pa maonyesho wa magari.

Kuna magari tofauti tofauti. Magari haya ni ya rangi tofauti. Kuna nyeusi, kuna kuna samawati, kuna nyeupe na hata nyekundu. Magari haya yamewekwa na mpango wa vizuri. Labda hii ni chumba cha maonyesho ya magari.

Kuna magari tofauti tofauti yamepangwa kwa njia nadhifu, yanaonekana kwa umaridadi. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna nyeupe, nyeusi, samawati na hata nyekundu. Inaonekana hapa ni pahali pa maonyesho ya magari.

Ni mandhari ya sokoni kwenye sekta ya kuuza viatu, kuna viatu tofauti tofauti vilivyowekwa vya rangi ya kila aina na vya matumizi ya kila aina. Kuna vya kucheza, kuna vya kutembea na vingine tofauti tofauti mengi. viatu vingine viko kwenye ndoo. Ni kama vinaoshwa ama vinatolewa uchafu.

Ni madhali ya sokoni kwenye sekta ya kuuza vyakula kama vile mboga, matunda, ndizi nyanya ,mahindi ,karoti, viazi, cabiji pilipili hoho na pia kuna watu wanaotembea kuonekana kama kuwa wanunuzi waliokuja kununua.

Kuna magari tofauti yamewekwa hapa. Yamepangwa kwa njia ya umaridadi. Magari haya yana rangi tofauti. Kuna magari nyeusi, nyeupe na nyekundu. Hapa inaonekana kuwa ni chumba cha maonyesho ya magari. Huku ndio watu hukuja kuona na kununua magari.

Hapa ni mtaa. Mtaa huu kwenye sekta ya sokoni. Bidhaa mingi tofauti tofauti mingi zinauzwa. Kuna umati wa watu kwenye soko hili. Wanauza bidhaa nyingi, na wengi wao wako na mwavuli ili kujikinga kwa jua ama mvua.

Hapa ni sokoni, kwenye sekta ya kuuza nyanya. Kuna nyanya iliyowekwa kwenye kreti mingi zinazouzwa. Hapo kando kuna watu waliosimama, labda wanataka kununua nyanya, ama wamekuja kuleta nyanya zao kuziuza.

Hapa ni mandhari ya sokoni kwenye sekta ya kuuza vyakula. Kuna vyakula tofauti tofauti. Kuna ndizi za kupika; ndizi hizi hazijaiva, sasa haziwezi kuliwa bila kupikwa. Kuna vitunguu maji, kuna viazi, kuna malenge.

Hili ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya Kenya. Ina mchoro, mchoro huu ni wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya.

Ni mahadhari ya mashambani ama mji mdogo. Kuna miti mirefu ambayo yamemea hapo. Hapo kuna magari ya kila aina, labda kuna afula inayoendelea .

Kuna magari mengi yaliopangwa kwa njia ya umakini na unaoleta umaridadi. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna nyeupe, nyekundu, nyeusi. Hapa inaonekana kuwa ni mahali pa maonyesho ya magari.

Mazingira ya mji mdogo. Kuna duka la pesa ambalo limeandikwa 'M-Pesa' kumaanisha hapo ndio watu wanaenda kuweka na kutoa pesa zao. Kwenye mlango wa huo dukapia kuna penye imeandikwa 'Equity' kumaanisha ni agenti wa benki ya Equity. Kuna mama aliyesimama mbele ya duka hilo.

Mazingira haya ni ya mtaa mdogo. Kuna duka, Duka hilo ni la nywele. Hapa watu hukuja kutengenezwa nywele na pia kuna vitu vya kutengeneza nywele vinavyo uzwa hapa.

Tukio hili ni la kila siku, la kutuma na kupokea pesa katika mpesa, huduma maarufu ya kifedha kwa njia ya simu nchini Kenya, kuna mtu ambaye anaonekana ameshika noti mbili za shilingi elfu moja, pamoja na simu aina ya Nokia, simu hio inaonyesha ujumbe wa mpesa.

Hizi ni pesa, pesa hizi ni shilingi tano, shilingi ishirini na shilingi kumi. Pesa hizi ni za Kenya.

Ni mandhari ya kijiji, katika barabara kuna magari mengi na umati wa watu. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna nyekundu, nyeupe na kuna nyeusi. Watu wengine wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama.

Ni bunda ya noti. Noti hizi ni za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zinaonekana kuwa zimebebwa na mtu fulani ambaye anaonekana kuwa anazikagua na kuzihesabu.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja ambazo zilikuwa zinatumika kitambo kwa sasa hivi hazitumiki . Noti hizi ni za Kenya za elfu moja .

Hapa inaonekana kuwa ni mahala pa kuuzia maziwa, sababu imeandikwa milk ATM , na kando yake imeandikwa nunua maziwa freshi hapa. Inaonekana maziwa huuzwa hapa, na kuna mtu anaonekana akipima maziwa kwenye glasi za plastiki.

Hapa ni sokoni kwenye sekta ya kuuza nguo kuna nguo mingi tofauti tofauti. Viote vimewekwa chini. Kuna mtu anayeonekana kuwa anauza manguo hizo.

Ni mandhari ya barabarani, kuna magari yaliyobebwa. Magari haya labda ni ya kuuza ama yana shida fulani sasa yamebebwa kwenye gari moja kubwa inayowasaidia kuwapeleka penye yana pelekwa.

Mazingira haya ni yenye utulivu. Kuna miti na nyasi ya rangi kibichi. Kwa mazingira haya kuna gari, gari ni ya rangi nyeupe, ni kama limeoshwa.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi ni za pesa za Kenya, ambazo, zilikua zinatumika kitambo ilhali saa hizi hazitumiki na zilishatolewa.

Kuna magari mengi waliopangwa kwa njia ya umaridadi. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna nyekundu, samawati, nyeupe na hata nyeusi. Labda hapa ni chumba cha maonyesho ya magari.

Hapa ni mandhari ya sokoni kwenye sekta ya kuuza bidhaa kama chakula. Kuna aina tofauti tofauti ya bidhaa kama nyanya, vitunguu, pilipili hoho, ndimu, kuna mahindi. Vyote vimepangwa vizuri.

Ni madhali ya mji mdogo ama soko mdogo. Kuna duka la pesa. Kwenye mlango wa duka hilo kumeandikwa MPesa kumaanisha hapa ndio watu huenda kutoa na kuweka pesa zao. Kando yake kuna pahali pa kunua soda, pia kuna viti na vibanzi vilivyo wekwa nje.

Hili ni duka la maziwa kwa sababu kuna maandishi kwenye bango hapo juu yenye imeandikwa Mount Kenya Milk Depot. Hiyo inamaanisha hapa ndio wanunuzi wanakuja kununua maziwa. Hadi wenye wanauza maziwa kwenye maduka, wanakuja kuchukua maziwa hapa ili waweze kuwa na maziwa ya kuuza kwenye maduka yao.

Hapo kuna ndizi mingi sana zimewekwa juu ya gunia ya rangi ya nyeupe. Zimeiva kwa sababu ni za rangi ya manjano ambazo zimeivaa huwa rangi huo lakini mara nyingine zingine zinakuwanga kijani. Ndizi hizi zinaweza liwa sasa kwa sababu zimeivaa.

Hapa ni sokoni na kwenye hili soko panaonekana ni pachafu, kuna maji machafu. Inaonekana kuwa kulinyesha na maji yakakuwa kwenye soko hili. Kuna wanaouza na wanaouza wameweka bidhaa zao chini. Wanauza ndizi na vitu vingine na kwenye hili soko kuna watu wengi wenye wamekuja kununua na kuuza.

Kuna simu na simu hiyo imebebwa na mtu kwa sababu naona kuna mkono ambayo umeshikilia hiyo simu. Simu hiyo ni inaonekana kuwa mwenye simu hiyo anaangalia pesa alizonazo kwenye simu yake kwa sababu kuna mwandishi hapo ameandikwa balance kumaanisha anaangalia pesa alizonazo kwenye simu yake.

Hapa ni pahali pa kuuzia bidhaa tofauti tofauti Kuna ndimu, Kuna mapera, Kuna viazi, Kuna nyanya, Kuna vitunguu, Kuna pilipili, Kuna karoti Kuna begi ya kuwekea bidhaa hizo.

Hapa kuna duka duka hili limepakwa rangi ya manjano lango lake na limeandikwa mpesa kumaanisha ni duka la kutoa na kuweka pesa. Nje ya duka kuna karai karai ya rangi ya kijani na kwenye mlango wa huo duka kuna vitu vimewekwa kama gunia.

Hapa inaoneka kuwa soko. Kwenye soko hili kuna mwenye anauza vitu zake kuna mwanaume mwenye ameketi chini anauza vitu zake. Kando yake kuna vibuyu nyuma yake kuna binti anayetembea ambaye amejifunika kichwa lake na buibui. Kwenye hili soko kuna duka la pesa la kutoa na kuweka pesa kando yake kuna duka la urembo penye wamama wanaenda kusukwa na kutengenezwa makucha.

Hapa ni sokoni, sababu ya kusema hivo ni kuwa, Kuna bidhaa mbali mbali. Kuna nyanya, Kuna waruu ,Kuna kitunguu, Kuna pilipili. Kuna muzaji aliye keti hapo kando ya bidhaa anaye kaa kuwa ana uza vitu zake. Na pale pia Kuna watu wawili wanao kaa wanunuzi wenye wamekuja kununua bidhaa sokoni.

Hapa ni sokoni. Kwenye hili soko kuna bidhaa mingi na kuna watu wengi. Tunawezaona kuna wenye wanauza machungwa, kuna ndizi na wote wauzaji wengi wauzaji wameketi chini huku wanunuzi wanakaguakagua vitu za kununua. Watu wengi wamekuja huku sokoni kununua vitu.

Hili ni duka, duka hili ni la kuuza bidhaa tofauti tofauti, bidhaa ya kwanza kuna viatu. Kuna vitu mingi kwenye hili duka kumaanisha wanauza viatu. Kuna begi, begi pia kunazo kwenye hili duka. Hili duka pia kuna nguo, nguo zimewekwa kumaanisha wanauza: begi, nguo na viatu kwenye hili duka.

Hapa Kuna magari mawili, la kwanza ni rangi ya samawati, lengine ni rangi ya nyeupe, Hilo la kwanza..Hilo la rangi ya samawati, ni ndogo kuliko Hilo lengine, la samawati limebebwa Na jeupe, nikama limeharibika Sasa Gari jeupe linalibeba kupeleka Kwa fundi ili litengenezwe.

Hili ni tiketi la usafiri ,inaonekana kuwa mwenye tiketi huyu anaitwa Dan Oyuga Ann. Amelipa shilingi alfu moja na hamsini, na tiketi hili amepewa kutoka e-citizen. Tiketi hili atailitumia kwa usafiri.

Hili ni jengo la magari lina mpangilio nadhifu na mwangaza wa kutosha, magari kadhaa yamepangwa mwa mstari. Kila mmoja waonelana kuangaziwa na mwangaza wa jua kutoka madirisha makubwa ya vioo, kuna magari ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe kijivu, yanayo onyesha hapa ni sehemu ya kuuza au kuonyesha magari mapya.

Hili ni soko ni la kuuzia nguo kuna nguo mingi zilizoekwa za kuuzwa zingine zimeanikwa huku zingine zimewekwa chini watu wengi wanaonekana kuwa wanunuzi na wauzaji wako hapo. Wauzaji wanaoneka wakiita wateja ili waweze kununua nguo hizo.

Hapa ni sehemu la soko la kuuzia matunda. Matunda mbalimbali kama vile ndizi, machungwa, parachichi, maembe, mapera, yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Kila aina ikiwa na rangi na umbo la kuvutia. Kuna kikapu cha plastiki cha samawati kilicho juu ya gunia lenye matunda. Wote wawili wanaonekana, mmoja ameketi mwingine amesimama karibu, wote wakionekana kama wauzaji.

Hiki ni kibanda cha kuuzia mboga, kuna aina tofauti ya mboga kwenye hili kibanda, kuna nyanya, vitunguu, pilipili hoho kijani na pilipili hoho manjano, karoti, ndimu, minji ,chango, mboga, kiwano na ndimu.

Hapa ni mazingira ya soko kwenye sekta ya kuuza mboga, kuna mboga zilizopangwa kwa uangalifu kwenye visanduki, vikapu na mifuko ya wavu. Kuna nyanya, karoti, matangu, pilipili mbichi, ndimu, papai, maparachichi, na mapera na kuna vitunguu pia.

Hapa ni mandhari ya mtaa. Kuna duka la pesa penye watu utoa na kuweka pesa. Kuna kiti kwenye mlango wa duka hilo la pesa, ambayo watu ukalia kama wateja. Hapo pia kuna duka la kuuzia bidhaa kama vile peremende na mafuta. Kuna mtu aliyevaa nguo ya samawati amesimama mbele ya duka hiyo.

Hapa ni mazingira ya mtaa mdogo. Kuna watu wawili walioketi kwenye kiti iliyoko mbele ya duka la pesa. Kwenye ukuta kuna maandishi makubwa inayosema Mpesa na Airtel Money kumaanisha hili ni duka la pesa duka lenye watu huenda kuweka na kutoa pesa za matumizi.

Hii ni risiti ya mamalaka ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari ya Kenya, inaonekana rasmi na ina amelezo ya muamala ya kusheria yanayoonekana na kuwa kamptuni ya Afrika cotton industry , imetoa malipo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita, mwaka ishirini kumi na tatu kwa akaunti, maelezo muhimu yanayoonekana ni jina la mtu malipo ambayo yana vat namba ya risiti, na nambali ya mteja.

Hapa ni mandhari ya soko kwenye sekta ya kuuza matunda. Kuna aina mbali mbali ya matunda kama vile ndizi mbichi hizi ni za kupika, kuna ndizi zilizoiva nyanya, ndimu, tangawizi, pilipili hoho na kadhalika.

Hapa ni mandhari ya soko la mtaani lenye shughuli nyingi. Mbele ya duka la pesa, kuna matunda na mboga kama vile ndizi na tikiti maji. Kuna tuktuk upande wa kushoto, ishara ya usafiri mtaani. Gari jeupe liko upande wa kulia. Watu wanaonekana wakiwa wamekaa huku wengine wamesimama.